Mwanamume akimimina maziwa kutoka kwa mashini ya kisasa ya kuuza maziwa, Milk ATM ambayo inaonekana kuwa bidhaa ya tasmark agencies, mashini hizi hutoa maziwa safi moja kwa moja kutoka kwenye tanki la kuhifadhi lenye ubaridi na kuwawezesha wateja kununua maziwa katika viwango wanavyotaka.

Soko la wazi au duka la kuuza matunda na mboga. Kuna mananasi yaliyopachikwa, mahindi yaliyopakiwa, na matikiti maji au mboga mengine makubwa. Pia kuna masanduku mekundu yaliyopangwa chini na magunia ya kijani. Inaonekana kama sehemu ya biashara ya mazao ya shamba.

Duka dogo au kibanda kinachouza vinywaji na bidhaa nyingine. Kuna chupa za vinywaji zilizopangwa ndani ikiwemo pepsi na pia kuna boksi ya chupa tupu. Milango ya duka imefunguliwa na inaonekana kuwa na matangazo ya mpesa. Ngazi za saruji zinaongoza kuingia dukani.

Duka la matunda lenye aina mbalimbali za matunda, yaliyopangwa kwa kuvutia. Matunda yanayoonekana ni pamoja na ndizi, machungwa, maparachichi, na matunda ya shauku, passion fruits , na pia kuna sanduku la Pepsi chini

Rundo la kabiji zilizo pangwa kwa ajili ya kuuzwa na wafanya biashara wanauza bidhaa zao. Sakafu ya soko inaonekana kuwa chafu na matope ikiashiria mazingira ya soko lenye shughuli nyingi na labda lisilo na usafi wa kutosha.

Mayai mengi yaliyopangwa kwenye makasha ya mayai ya rangi mbalimbali, yakiwa yamerundikwa kwenye rafu za chuma inaonekana kama duka la kuuza mayai au gala la kuifadhi mayai.

Mkono wa mwanamke ukimkabidhi funguo za gari mwanaume. Mwanaume huyo amevaa suti na shati jeupe na anaonekana akipokea funguo hizo. Nyuma yao, gari jekundu linaonekana kwa umbali likionyesha mazingira ya mauzo ya gari au makabiliano ya gari.

Chumba cha maonyesho ya magari, ambapo kuna magari kadhaa ya Nissan X-Trail yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Magari hayo yanaonekana kuwa mapya na safi, yakionyesha muundo wa kisasa wa SUV. Chumba cha maonyesho kina madirisha makubwa, yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia na kuunda mazingira angavu ya kuwavutia wateja.

Magari yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi, lenye nyasi na vichaka nyuma. Magari yanaonekana ni pamoja na lori la Isuzu lenye chasi ya wazi na kibandoko chenye namba 80. Gari la abiria ndogo van na gari la aina ya SUV nyeusi.

Soko la viatu ambapo viatu mbali mbali ikiwemo buti na viatu vya michezo imepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Baadhi ya viatu vimeonyeshwa kwenye masanduku au sehemu maalum za kuonyeshea huku vingine vikiwa vimetundikwa au kupangwa kwenye meza. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye soko hilo wakitazama bidhaa mbali mbali.

Watu watatu wazima, ndani ya kile kinachoonekana kuwa chumba cha muonyesho ya gari au duka la magari. Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa muuzaji wa magari, amevaa suti ya buluu na tai nyekundu na anaonyesha kitu kwenye kompyuta kibao kwa watu wengine wawili.

Soko la matunda, pengine la wazi au duka ndogo ambapo ndizi nyingi zimening'inia zikiwa zimekomaa anjano na mbichi kijani. Chini ya ndizi hizo kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu. Kisu kimekwama kwenye nguzo ya mbao upande wa kulia wa picha.

Chumba cha maonyesho ya magari. Kuna magari kadhaa yaliyopangwa ndani ya chumba hicho, yakionyesha aina tofauti za magari, ikiwemo gari la rangi ya kahawia ilioko mbele upande wa kulia, gari jeupe katikati na sehemu ya gari nyeusi upande wa kushoto.

Magari mawili meupe ya michezo yakiwemo Dodge Challenger srclcut yaliyopakiwa nje labda kwenye eneo la kuuza magari au maonyesho. Nyuma kuna jengo lenye ishara yenye herufi EF.

Duka ndogo la rejareja pengine kioski likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji vya baridi kwenye friji na vitu vingine vinavyouzwa. Kuna mabango ya matangazo ya huduma za simu kama vile Airtel Money na matangazo mengine ya bidhaa. Watu wawili wamekaa nje ya duka na kuna chupa za maji zilizopangwa nje ya mlango.

Mtaani mbele ya duka linaloitwa Base, mtu mmoja anaonekana amesimama mlangoni mwa duka. Baiskeli yenye kikapu mbele imepakiwa karibu na ngazi na pikipiki imeegeshwa karibu na mtu mwingine aliyeketi upande wa kulia wa picha. Mandhari yote yanaonyesha shughuli za kawaida za mtaani.

Bidhaa za shamba zikiuzwa, vikiwemo viazi vilivyowekwa kwenye ndoo kadhaa na karoti pamoja na matango yaliyopangwa vizuri chini. Pia kuna sanduku lenye maandishi Tas upande wa kushoto a picha.

Duka la nguo za kitenge ankara zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu, kuna vitambaa vya rangi mbalimbali na naksi tofauti vingine vikiwa vimekunjwa na kuwekwa juu ya rafu na vingine vikiwa vimetandikwa ukutani .Baadhi ya vitambaa vinaonekana kwa bei zilizoandikwa kwa mfano elfu tatu. Kamera ya usalama pia inaonekana kwenye rafu ya juu.

Trailer la kusafirisha magari yenye ghorofa mbili, likiwa limepakiwa magari kadhaa, likiwemo gari jeupe la Kia Cerato. Trailer hilo linaonekana likiwa limesimama katika eneo la wazi, labda katika uwanja wa magari au eneo la kupakia au kupakua.

Maganda mingi ya ndizi inaonekana ,zikiwa na rangi tofauti za kukomaa kwanzia njano iliyokolea hadi njano iliyokolea zaidi yenye madoa nyeusi ,kuashiria viwango tofauti vya ukomavu. Ndizi zimepangwa kwa wingi zikiunda milindo mikubwa ,kuashiria labda zinauzwa au zimekusanywa kwa matumizi.

Noti za shilingi za Kenya zikiwemo noti ya shilingi elfu moja na noti ya shilingi mia moja. Noti hizo zimeshikiliwa na mkono wa mtu na nyuma kunaonekana sehemu ya chumba au ofisi yenye sakafu iliyofunikwa na zulia na waya za umeme.

Mkono mmoja unaukabidhi funguo za gari kwa mkono mwingine. Kwenye meza kuna karatasi zilizopangwa kwenye ubao wa kubania, kalamu na mfano wa gari ndogo kuashiria uchakato wa makubaliano au malipo.

Gari la kifahari linalofanana na Volvo likiwa limeegeshwa kando eneo lenye nyasi. Gari hilo lina rangi ya buluu fedha na lina vioo vilivyotiwa giza. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa na mandhari inaonekana kuwa nje labda kwenye uwanja au kando ya barabara.

Duka la Mount Kenya milk depot , inaonekana kuwa ni mahali ambapo maziwa ya Mount Kenya yanauzwa au kusambazwa. Kuna watu kadhaa wamesimama nje ya duka, na bango lenye nembo ya Mount Kenya milk linaonekana wazi juu ya mlango.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa kwenye soko la kuuza nguo. Huku nguo hizi zikiwa zimeegemezwa kwenye sehemu tofauti tofauti. Kuna zenye zimeegemezwa kwenye mkokoteni, kuna zile ambazo zimewekwa chini ya kibanda ambayo imeekelewa kwenye kamba.

Soko lenye shughuli nyingi au duka la ufundi wa mikono, likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa na kuuzwa. Upande wa kulia kuna mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali na mikufu, zikiwa zimetundikwa kwenye miundo ya mbao.

Kamba chini ya kibanda zimeanikwa viatu aina ya pati pati muundo wa kimaasai yenye color hudhurungi ikiashiria soko la viatu, huku wauzaji pamoja na wanunuzi wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Rundo kubwa ya nguo zikiwemo sweta, mashati na suruali zikiwa zimetapakaa chini au kwenye meza. Nguo hizo zinaonekana kuwa za mitumba au zinazouzwa kwa wingi. Kwa nyuma kuna watu wawili au zaidi wakiwa wamesimama karibu na rundo hilo la nguo.

Duka la maziwa la Kieni Dairy Products Limited linalojulikana pia kama Highridge milk sshop , duka hili linauza bidhaa za maziwa ikiwemo maziwa na mtindi. Kutoka kwa Kieni Dairy Products Limited, mtu anaonekana akinunua bidhaa kwenye dirisha la duka.

Tangazo la Mayfair Insurance likihimiza watu kujipatia bima ya ajali ya kibinafsi personal accident cover . Lina ujumbe usemao, 'maisha hayana uhakika, lakini usalama wako unaweza kuwa na uhakika', na inasisitiza umuhimu wa kujikinga na matukio yasiyotarajiwa. Picha inaonyesha baiskeli liliyoanguka chini, ikiashiria ajali, na pia namba za mawasiliano na anwani ya tovuti ya Mayfair.

Safu ya magari yaliyopangwa vizuri kwenye eneo ya maegesho, labda katika duka la kuuza magari au eneo la wazi la maegesho, magari mengi yanaonekana kuwa ya abiria na baadhi yanafanana na Toyota Vitz au mifano mingine midogo ya magari. Nyuma ya magari kuna majumba marefu, yanayopendeza na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Duka au ghala la maziwa la Mount Kenya milk depot ,jengo hilo lina rangi ya buluu na nyeupe na lina ishara kubwa juu inayosomeka Mount Kenya milk depot .Milango ya duka limefunguliwa na inaonekana kuonyesha bidhaa za maziwa zilizopangwa ndani.

Soko la wazi au duka la mboga lenye matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa zinazoonekana ni pamoja na nyanya, viazi ,matango , pilipili hoho na ndimu au limau.

Chumba cha maonyesho ya magari ya kifahari, kinachoonekena cha Audi, magari kadhaa ya kama Audi, yakiwemo Sedan au SUV, yamepangwa ndani ya chumba hicho na kuna dawati ya mapokezi au eneo la wateja katikati ya chumba.

Soko au duka la mboga lenye bidhaa mbalimbali. Kuna chungu za vitunguu vyeupe, viazi vikuu taro au viazi vitamu na chungu cha nyanya zilizoiva. Mboga hizi zimepangwa kwenye masanduku au meza za mbao.

Soko la matunda na mboga lenye shughuli nyingi, kuna watu wanunuzi na wauzaji na bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, maembe, machungwa na parachichi, zimewekwa kwa wingi. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi au chini ya banda na ndizi zingine zikining'inia juu.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti hii ni zabuni halali na ina saini ya gavana wa Benki Kuu ya Kenya. Pia ina namba ya mfululizo ya mwaka wa uchapishaji ambao unaoenekana kuwa mwaka wa elfu mbili kumi na tisa.

Duka lililojaa bidhaa za ufundi wa kiafrika na zawadi, ukuta wa kushoto umepambwa kwa sumaku za friji, zenye umbo la wanyama wa pori wa Kenya kama vile punda milia, twiga, vifaru na chui pamoja na sumaku zenye umbo la ramani ya Kenya na bendera yake.

Chumba cha maonyesho cha duka la magari. Magari kadhaa mapya na yaliyotumika yamepangwa ndani ya chumba hicho na watu wanaonekana wakitembea na kutazama magari hayo. Chumba hicho kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili na kuna madawati za mauzo na viti vinavyoonekana upande wa kushoto. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za ununuzi au uuzaji wa magari.

Gari aina ya Toyota Hilux ambalo ni gari la kubeba mzigo, pick up track , yenye milango minne na uwezo wa kuendesha magurudumu yote manne, lina rangi nyeusi iliyokolea au kijani kibichi iliyokolea na linaonekana likiwa limeegeswa kando ya eneo la nyasi, huku kukiwa na miti mirefu nyuma yake.

Soko yenye shughuli nyingi, ambapo mwanaume anapanga nyanya zilizopakiwa kwenye masanduku ya mbao. Kuna masanduku mengi yaliyojaa nyanya nyekundu, na watu wengine wanaonekana nyuma wakiashiria biashara au shughuli za soko.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua matunda na mboga mbalimbali .Kuna rundo la bidhaa kama vile ndizi. viazi vitamu, nyanya na mboga zingine zilizopangwa chini au kwenye mikeka .Watu kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa au wakishughulika na wauzaji.

Garinaina ya Toyota IS nyeupe likiwa limeegeshwa chini ya jengo lenye muundo wa kisasa ambalo linaonekana kuwa sehemu ya kuingilia au kutoka. Gari hilo linaloonekana kuwa la kibiashara au la abiria, likiwa na madirisha meupe na steki ya nembo ya umbwa au umbwa mwitu kwenye sehemu ya mbele kushoto.

Jengo la magari ya duka ya Hyundai, lenye magari kadhaa yaliyopakiwa nje. Mbele kuna SUV nyeusi na Sedan nyeupe, zikiwa zimepakiwa mbele ya jengo lenye madirisha makubwa ya ishara ya Hyundai juu.

Gai jeusi la kifahari ambalo ni Mercedes Benz G Class, likiwa limeegeshwa mbele ya jengo, linaloonekana kuwa chumba la maonyesho au eneo la kuuza magari. Gari hili linaonekana kuwa mbele huku mengine yakiwa nyuma yake.

Lori kubwa la kubeba magari, likisafirisha magari kadhaa mapya kwenye barabara kuu. Lori hilo lina ghorofa mbili. Likiwa na magari yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye kila ghorofa kwaajili ya usafirishaji. Barabara inaonekana kuwa na magari mengi kwa umbali, ikionyesha shughuli za kawaida za usafiri.

Gari jeupe la michezo Toyota 86 au Subaru BRZ, likiwa limeegeshwa mbele ya mlango wa gereji ya huduma. Juu ya mlango imeandikwa service huduma na kwenye milango yenyewe kumeandikwa approach slowly auto door karibu pole pole, mlango wa kujiendesha.

Magari kadhaa yanapangwa kwa safu, pengine kwenye kura ya maegesho au uwanja wa magari yaliyotumika. Magari yaliyo mbele yanaonekana kuwa meupe ya fedha na jua linawaka nyuma, likionyesha mwanga laini.

Safu ya magari yaliyopangwa katika sehemu ya maegesho au uwanja wa magari. Magari yamepakiwa mfulululizo na sehemu za nyuma za magari zinaonekana wazi zikionyesha taa za breki na miundo ya nyuma. Baadhi ya magari yana rangi tofauti kama vile nyekundu , buluu na nyeupe na mengine yanaonekana kuwa na rangi zisizo na mgao kama vile ;kijivu na fedha.

Soko lenye shughuli nyingi, kuna watu wengi wakiwemo wauzaji na wanunuzi huku wauzaji wakiwa wamepanga bidhaa zao kama vile; matunda na mbogamboga. Eneo la soko linaonekana kuwa na matope.

Duka la KIENI DAIRY PRODUCTS LTD pia linajulikana kama Highridge Dairy Brands, duka hili linaonekana kuwa na bidhaa za maziwa na kuna ishara kubwa inaonyesha jina la kampuni na picha ya ng'ombe juu ya duka ,mbele ya duka kuna dirisha la kuuza na mlango wa kuingilia na mtu mmoja anaonekana akiingia dukani.

Soko lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwenye vikapu vikubwa. Watu wanaonekana wakifanya biashara au kununua bidhaa na kuna miavuli ya rangi mbalimbali iliyotoa kivuli.

Gari nyeusi aina ya Mazda Demio, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengine yaliyoegeshwa ikiwemo gari ndogo jeusi na lori jeupe la kubebea mizigo, kwa mbali kuna miti na kundi la watu.

Duka dogo au kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali. Kuna ishara ua mpesa inayong'aa ikionyesha huduma za kifedha zinazotolewa. Pembeni kuna rundo la vifurushi vikubwa vya bidhaa pengine sukari au unga na pia kuna kreti za vinywaji vya Coca-Cola na maji vilivyofunganishwa.

Soko la wazi la mboga na matunda. Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa ikiwemo ndizi, nyanya, kabichi, karoti, mahindi mbichi na viazi. Pia kuna mtu anayetembea karibu na bidhaa hizo. Mazingira yanaonekana kuwa soko la kawaida.

Kuna watu kadhaa wakiwa wameketi au kusimama karibu na meza na viti na wengine wakitembea barabarani. Maduka yaliyo kando ya barabara yanaonekana kuwa saluni au biashara zinazohusiana na urembo kama inavyoonyesha na ishara ya saloon na namba za simu. Kuna bidhaa mbali mbali zinazouzwa zikiwemo nguo na bidhaa za nywele.

Wafanyabiashara na wanunuzi wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi huku kukiwa na bidhaa mbalimbali kama vile; matunda, mbogamboga na viatu vingine vya nyumbani vilivyopangwa chini kwenye meza. Mazingira yanaonekana kuwa yenye pilikapilika na shughuli nyingi za biashara.

Duka la viatu lenye ukuta wa zambarau na viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na chini. Mtu mmoja anaonekana akitembea karibu na viatu vilivyopangwa nje ya duka. Kwenye ukuta wa zambarau, kuna maandishi yanayosomeka Darling na you are beautiful .

Mkusanyiko wa maboga na aina mbalimbali za matango, ikiwemo matango ya boga na maboga mengine ya aina tofauti, Na baadhi ya maboga yana rangi ya kijani iliyokolea na njano, huku matango ya boga yakiwa na rangi ya kahawia nyepesi.

Mkusanyiko wa rula za aina mbalimbali na rangi tofauti, zikining'inia au kupangwa kwa mpangilio, labda katika duka au soko ya kuuza bidhaa za kuteleza. Rula hizo zinaonekana kuwa za ukubwa na miundo tofauti, zikiwemo zile za watoto na watu wakubwa na zinaonyesha aina mbalimbali za magurudumu na mifano ya kufunga.

Ni SUV ya kifahari yenye rangi nyeusi inayong'aa na inaonekana kuwa na magurudumu makubwa yenye muundo wa kipekee, ina paa refu na madirisha meusi. Gari hilo limepakiwa kwenye sakafu safi yenye vigae vya rangi nyeupe na ndani ya jengo lenye madirisha makubwa yanayoakisi mwango wa muundo wa kisasa.

Gari ndogo jeupe aina ya TOYOTA, ambalo linaonekana kama matatu au gari la usafiri wa uma, likiwa limeegeshwa kando ya barabara wakati wa usiku. Milango ya abiria imefunguliwa. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye taa zinazong'aa, likiashiria mazingira ya mjini.

Rundo la nguo zilizo rundikana kwenye meza au vibanda na nguo zingine zikining'inia juu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia iliyona na matope kidogo wakipitia katikati ya vibanda vya kuuza nguo. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi na kuna nuru inayoangaa kutoka juu ikipendekeza kuwa soko liko nje au chini ya paa rahisi.

Gari la kifahari la zamani lililopakiwa kwenye barabara ya mawe karibu na ukuta uliofunikwa na mimea, lina taa mbili kubwa za mbele na magurudumu yenye spoki za mbao. Sanduku la mbao limewekwa kwenye ubao na kanyagio upande wa abiria, namba ya usajili VB2 inaonekana mbele.

Duka la mpesa lenye milango miwili ya kijani iliyoandikwa mpesa kwa herufi kubwa. Ndani na nje ya duka kuna chupa kubwa za maji zilizopangwa, pia kuna ngazi zinazoelekea dukani na chini yake kuna kitu kinachoonekana kama sehemu ya baiskeli au toroli.

Gurudumu ya gari jeusi, linaonekana limesimama katika mawe ya kutengenezwa. Gurudumu ina rimu ya fedha yenye spoka nyingi na tairi yenye michoro ya kukanyaga. Nyasi na mimea mingine inaonekana nyuma ikiwa imeng'arishwa na jua.

Soko la wazi au duka la mboga lenye matunda na mboga nyingine zilizopangwa vizuri. Kuna pilipili hoho za rangi mbalimbali, kijani, njano, nyekundu, nyanya, vitunguu, matango, bamia na mboga zingine.

Duka dogo au sehemu ya huduma ya M-pesa, milango ya duka ni ya kijani kibichi na ina maandishi ya M-pesa kwa wima na bamba hapa juu yake . Pia kuna namba ya wakala na namba ya duka, zimeandikwa kwenye mlango. Nje ya duka kuna besheni la kijani na kisiki cha mti au sanduku la mbao.

Safu ya magari yaliyopangwa ndani ya karakana au eneo la maegesho. Magari yaliyo mbele ni mitsubishi lancer evolution X, moja likiwa jeupe na jingine jekundu, likionyesha namba ya usajili FLY 2468 na FSL 5141 mtawalia, chupa kubwa ya WD-40 inaonekana kwa mbali upande wa kulia.

Kura kubwa ya maegesho iliyojaa magari mbalimbali, yakiwemo magari madogo ya abiria, magari ya kubeba mizigo na lori ndogo lenye sehemu ya nyuma tambarare, nyuma ya kura ya maegesho kuna jengo kubwa la biashara linaloonekana kuwa karakana au kituo cha mauzo ya gari .Baadhi ya magari yanaonekana kuwa mapya huku mengine yakionyesha ishara ya matumizi.

Gari aina ya Toyota lenye rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya changarawe. Gari hili linaonekana kuwa na matairi ya barabarani na limesimama chini ya anga la buluuu lenye mawingu machache na miti mirefu nyuma yake.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa duka, akipanga bidhaa za maziwa, ikiwemo chapa za Delamere na Daima kwenye rafu za duka kubwa. Mtu mwingine anaonekana nyuma yake.

Aina ya gari ya Toyota ikiwa imeegeshwa usiku. Nyuma ya gari kuna jengo lenye mabango ya biashara kama vile Bluesky, Coorperative Bank na Safaricom. Mazingira yanaonekana kuwa eneo la kibiashara au maegesho ya duka.

Kura kubwa ya maegesho iliyojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari hayo yanaonekana kuwa ya aina na rangi tofauti na baadhi yanaonekana kuwa magari yaliyotumika au yaliyo tayari kuuzwa.

Duka dogo la mpesa huduma maarufu ya kutuma na kupokea pesa kwa simu nchini Kenya. Duka hilo linaonekana kando ya barabara au njia likiwa na ishara ya mpesa liliandikwa wima kwenye mlango wa chuma wenye rangi ya kijani. Mazingira yanaonyesha eneo la mji au mji mdogo likiwa na majengo mengi na uchafu wa barabara.

Duka la Amani Gen Shop ambalo pia lina sehemu ya Mangu Tomato Dairy Milk Bar, mwanamke kijana anaonekana akiwa amesimama kwenye lango akitabasamu, akiwa amevaa shati la checked na suruali ya jeans. Duka hilo lina rangi nyeupe na msingi mweusi na lina madirisha mawili yenye fremu za bluuu na milango ya buluu.

Chumba cha maonyesho cha magari ya kifahari. Magari mbalimbali yanaoekana yamepangwa ndani ya chumba hicho, ikewemo gari jeupe la michezo, gari la blue na magari mengine meusi yanayoonyesha uteuzi mfano ya magari yanayopatikana.

Duka la M-pesa, huduma ya kifedha inayotumia simu ya rununu inayojulikana sana nchini Kenya. Milango ya duka ni ya kijani kibichi na ina nembo ya M-pesa iliyoandikwa wima. Ndani ya duka kuna friji au kabati la kuonyesha bidhaa na vitu vingine vya dukani.

Gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado kubwa na imara iliyopakwa rangi ya kijivu iliyokolea, imeegemeshwa nje kwenye sehemu yenye changarawe au udongo na nyuma yake kuna ua au lango la chuma lenye nakshi. Gari lina paa ya kubebea mizigo na madirisha yenye tinted .

Gari jeusi la kifahari likiwa limeegeshwa ndani ya chumba, kinachoonekana kuwa chumba cha maonyesho ya magari au duka la kuuza magari. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri na linang'aa, likiwa na taa za mbele zinazovutia na grill kubwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha nafasi safi na nyeupe yenye taa za dari na rafu zilizo na bidhaa au vifaa vya zaidi.

Safu ya magari meupe yaliyopangwa kwenye maegesho ya chini ya angaa la buluu lenye mawingu meupe. Magari haya yanaonekana kuwa ya aina ya SUV au magari ya abiria na yanafanana kwa rangi na muundoak yakionyesha uwezekano wa kuwa kwenye eneo la kuuza magari au maegesho makubwa.

Mikono miwili ikishikana kwa ishara ya makabiliano au biashara, huku mkono mmoja ukishikilia funguo za gari. Mandhari ya nyuma yanaonyesha gari, likipendekeza kuwa tukio hilo, linahusiana na mauzo au ununuzi wa gari.

Kibanda cha wakala wa M-Pesa, kinachotambulika kwa rangi yake ya kijani kibichi na nembo ya M-Pesa iliyoandikwa kwa rangi nyeupe. Kibanda hicho kina gridi ya chuma juu na mbele na kinaonekana kuwa kiko kando ya barabara, au eneo lenye shughuli mingi, ukiwa na udongo wenye matope chini yake.

Magari kadha ya kifahari yanaonekana ikiwemo Mercedes Benz s-class ya kijivu, Lamborgini ya bluu na Lamborgini ingine ya kijani na chungwa iliyo na nembo ya of Pupil of fate Motors. Sakafu inaonekana kuwa na vigae na kuta ni za kioo zikionyesha mazingira ya kisasa na ya kifahari.

Duka la maziwa liitwalo Destiny Dairies, lenye mashine ya kuuza maziwa kiotomatiki. Watu kadhaa wamekusanyika mbele ya duka hilo, baadhi yao wakiwa karibu na mashine ya maziwa, kuashiria shughuli za ununuzi na huduma inayotolewa na duka hilo.

Magari matatu ya kifahari ya aina ya Mercedes-Benz G-Wagon yaliyopakiwa nje ya anga safi ya buluu. Gari la mbele kabisa ni jeusi, likifuatiwa na jeupe, na la tatu ni jeupe pia. Kwenye kioo cha mbele cha gari la kwanza neno dubizzle linaonekana. Magari yamepakiwa kwenye eneo la maegesho yenye lami na matofali na kuna nguzo za taa na miundo kama hema au kivuli nyuma.

Mkusanyiko wa matairi mengi ya gari yaliyopangwa kwa uangalifu. Matairi haya yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri yakionyesha muundo wa tairi ya mistari ya kijani kibichi au nyeupe kwenye kando ya tairi.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la Mirikiti ambapo idadi kubwa ya vitunguu imepangwa na inashushwa kutoka kwa lori. Kuna watu kadhaa ,mmoja akiwa amesimama karibu na rundo la vitunguu na mwingine akionekana akishusha mizigo kutoka kwenye lori. Vitunguu vimefungashwa kwenye mifuko ya wavu na vinaonekana kuwa vitunguu vyekundu.

Duka la gari la Mercedes Center Limited, likiwa na bango lenye jina hilo na nembo ya Mercedes Benz. Mbele ya duka hilo kuna magari kadha ya mercedes benz yaliyopangwa, yakionyesha kuwa ni mahali pakuuza au kuonyesha magari ya chapa hiyo.

Rundo kubwa la nguo hasa soksi na vitu vingine vya nguo, vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa labda katika soko la wazi au duka la nguo za mitumba . Sehemu ya chini ya rundo hilo limewekwa kwenye chombo chenye wavu. Chini ya nguo hizo kuna uchafu na taka taka zilizotapakaa chini.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hilo linaonekana kuwa na rangi ya machungwa na lina majukwaa mawili ya kubeba magari, yakiwa yamejaa magari ya rangi tofauti. Mandhari ya nyuma, inaonekana kuwa eneo la wazi, lenye miti na anga la mawingu.

Duka la Skyshine auto paint, ambalo pia hutoa huduma za Mpesa. Duka hili linauza rangi, body filler, screws, bolts, nuts, rivets na brashi miongoni mwa bidhaa zingine, pia inaonyesha huduma za Mpesa zinapatikana hapo na nambari za simu za duka zimeorodheshwa.

Soko la jadi linaonyesha bidhaa mbalimbali za sokoni zikiwemo mbogamboga kama vile vitunguu, pilipili hoho na pilipili kali pamoja na matunda kama ndizi na pia nguo zilizopangwa kuzwa. Mtu anaonekana akifanya kazi sokoni.

Chumba cha maonyesho cha magari ya kifahari, kinachoonekana kuwa cha BMW, chenye magari kadhaa yaliyopangwa ndani. Magari kadhaa ya BMW ikiwemo BMW M5, ya rangi ya kijivu giza, yameonyeshwa ndani ya chumba hicho chenye madirisha makubwa yanayoonyesha nje.

Gari aina ya Toyota ambalo linaonekana kuwa basi ndogo au van , likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Gari hilo lina rangi ya fedha na lina stika yenye namba 80 Kph nyuma, pamoja na maandishi Jankyard na nambari ya usajili KCN 709X.

Bidhaa mbalimbali za kilimo, zikipangwa kwenye vikapu na ndoo, pengine sokoni au dukani. Bidhaa hizo ni pamoja na viazi vitamu vyekundu, viazi vya kawaida na labda mihogo au magimbi yasiyochambuliwa.

Mwanamke anaonekana akifanya kazi ya mikono labda kutengeneza vito vya shanga au bidhaa zingine zinazouzwa sokoni. Soko hili linajulikana kwa aina mbalimbali za bidhaa za kitamaduni za kiafrika ikiwemo vito vya shanga, bidhaa za ngozi, vikapu na nguo. Mazingira yanaonekana kuwa hai na yanaonyesha utamaduni.

Mkusanyiko wa noti za shilingi elfu moja za Kenya, zikiwa zimetandazwa, kila noti inaonyesha nambari elfu moja na baadhi zina nambari ya mfululizo. Noti hizi zimepangwa kwa mtindo wa feni zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa. Zina picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Eneo kubwa la maegesho, lililojaa magari mengi, yaliyopangwa kwa safu refu, yaonekana kama sehemu ya hifadhi ya magari, labda ya magari yaliyotumika au yaliyotengenezwa tayari kusafirishwa au kuuzwa.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na watu wengi na bidhaa mbalimbali katika sehemu ya mbele, kuna rundo kubwa la ndizi viazi vikuu na limau. Wafanyibiashara na wateja wanaonekana wakishughulika na biashara zao sokoni. Mandhaari ya nyuma yanaonyesha majengo ya mabango iliyokuwemo bango la Tekno Mobile picha inaonyesha mazingira halisi ya soko la wazi.

Duka la zawadi na bidhaa za sanaa za Kiafrika, labda katika soko la ufundi au duka maalum nchini Kenya. Ndani ya duka hili, kuna bidhaa mbalimbali za ufundi zilizopangwa kwenye rafu na kuta. Ikiwemo vinyago na sanamu zilichongwa zikionyesha wanyama kama tembo na pengine watu, pamoja na vinyago vingi vya uso vilivyopambwa.

Mikono miwili ikiwa inashika noti za pesa za Kenya, zikiwemo noti ya shillingi hamsini na inaonekana kama shughuli ya malipo au kuhesabu pesa, inafanyika juu ya kibodi au sehemu ya kurekodi malipo.